Katika ghala kubwa la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mfanyakazi anatumia gari maalumu kubeba mifuko mikubwa sana yenye rangi nyeupe ya mbolea. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora zaidi.

Vifungashio vya aina mbalimbali vya boksi vyenye rangi nyeupe na machungwa, zikiwa na maandishi slayi womu, na picha ya mbwa aliyesimama ni mfano wa dawa zinazopatikana kwa maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya nyama na uhakisi umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Muuzaji wa bidhaa za pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, amechuchumaa pembeni ya mifuko meupe ya mbolea iliyopangwa vizuri. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.

Kifungashio cha boksi chenye rangi nyeupe na maandishi "NEXIPOX", ni mfano wa dawa inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hii hutumika kuwakinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huthibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya ubora na ustawi wao.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

Wauzaji wawili wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo wamesimama pembezoni mwa mifuko mikubwa yenye rangi nyeupe iliyopangwa vizuri ya mbolea. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora zaidi.

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo lenye jina "osho" likiwa wazi na muuzaji amekaa ndani tayari kuhudumia wateja nje ya duka hili kuna wapita njia na pikipiki zilizopaki zikiakisi shughuli za kawaida za kila siku. Duka hili linahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo na uzalishaji bora wa mazao.

Kifungashio kizuli kilichokuwa na rangi nyeupe na mfuniko wenye rangi nyekundu na picha ya wanyama mbalimbali ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi utumika kuwakinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huthibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ilikuhakikisha afya na ustawi wao.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

Mifuko miwili mikubwa, yenye rangi nyeupe na maandishi ya kijani yenye neno vuna, ni mfano wa mbolea ambazo hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo, na kusaidia ukuaji bora wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora zaidi, uwasilishaji wa mifuko hii, unaakisi matokeo chanya na matumizi ya pembejeo bora katika kilimo.

Duka la pembejeo na dawa za mifugo liiltwalo "Twiga Chemical" likiwa wazi tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja. Duka hili lina hudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo na uzalishaji bora wa mazao.

Chupa ya rangi ya zambarau yenye maandishi "superdox" na picha mbwa mweupe anayekimbia kwa furaha, ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo. Dawa za mifugo dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba magonjwa ya wanyama, na uhakisi umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Vifungashio vyenye rangi nyeupe na njano, vikiwa na maandishi "flimethrin" na picha za wanyama mbalimbali juu yake, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magojwa ya wanyama na huakisi umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo lenye jina "Osho", likiwa wazi na wauzaji wanahudumia mteja. Duka hili linahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo na uzalishaji bora wa mazao.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

Kifungashio chenye rangi la bluu, nyeupe na maandishi "Golela busta"na picha ya kuku wawili wakubwa ni mfano wa dawa zinazopatikana kwa maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya kuku na huthibitishwa umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kifungashio chenye rangi nyeupe na maandishi ''WEEDAL'' kimesimama juu ya maboxi makubwa yaliyojaa vifungashio hivyo ni mfano wa pembejeo za kilimo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo ya mazao ya kilimo na dawa za mifugo, dawa hii hutumika kwa ajili ya kinga na tiba ya magonjwa ya mimea na uakisi umuhimu wa kuhudumia mimea kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ongezeko la mazao hayo.

Katika ghala la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mifuko mikubwa imepangwa vizuri ikiwa na rangi nyeupe mifuko hii inambolea ambayo hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea; hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora uwasilishaji wa mifuko hii unaakisi matokeo chanya ya matumizi ya pembejeo bora katika kilimo.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

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiendelea kupakia zao aina ya mahindi kwenye magunia madogo madogo yaliojaa bidhaa hizi teyali kwajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni. Mazingira ya kijani yanaakisi shamba lililolimwa vizuri yakiakisi kuwa hili ni zao la biashara linalolimwa kwa faida kubwa.

Zao aina ya vitunguu maji, vimetandazwa kwa wingi juu ya ardhi kavu ya shamba, zikikaushwa baada ya kuvunwa tayari kwa ajili ya kuuzwa sokoni, ili wakulima wajipatie kipato. Mandhari inaakisi zao hili la biashara likiwa katika hatua hii ya maandalizi ya soko ikiwa chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima wengi.

Kundi la wakulima mbalimbali, wamepanga zao aina ya pilipili hoho zilizokomaa vizuri zenye rangi ya kijani angavu, kwenye vikapu vizuri wakiwa tayari kuvisafilisha na kuvipeleka sokoni kama zao la biashara lenye soko la uhakika na faida kubwa sana.

Kundi la wakulima wa jinsia tofauti wa kike na kiume, wakiwa wamebembelea ndoo kubwa zilizojaa zao aina ya kahawa, wanazozichambua wakitenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao hili la biashara tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kipato kizima cha jamii na familia.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ndani ya shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani kibichi, iliojaa matunda aina ya mabohora yaliyokomaa na kuwa ya kijani kibichi. Akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya matunda haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia kofia akiwa katikati ya shamba lenye mimea mingi ya rangi ya kijani ya zao aina ya nyanya, imejaa matunda mengi yenye rangi ya kijani ikiwa inaelekea kuiva. Zao hili litakapokuwa tayari mkulima atajitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.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

Mandhari ya kuvutia ya shamba huku mimea ya mahindi ikiwa imestawi vizuri na kujaa kijani kibichi, mahindi mengine tayari yameanza kuchipua kutoka kwenye mashuke na mkulima wa jinsia ya kiume amesimama pembeni akiwa anajivunia mazao haya tayari kwa ajili ya kuvuna na kusafirisha kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima waliovalia nguo za kujikinga zenye rangi ya kijani na nyekundu, wakichuma kwa uangalifu zao la aina ya parachichi kutoka kwenye mti mdogo uliozaa vizuri, wanayaweka kwenye matenga ya njano na wapo tayari kusafirisha na kupeleka katika maeneo ya masoko ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike, akiwa ndani ya shamba kubwa lenye mimea ya nyanya, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva, yenye rangi nyekundu na kijani, akijithidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kiume ,amechuchumaa mbele ya shamba la mapapai iliyokomaa vizuri ,ikiwa na matunda mengi na imepangwa kwa mstari mzuri shambani. Ikiwa ni matokeo ya juhudi zake kulitunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha udharirishaji mzuri wa zao hili la biashara.

Wakulima wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanaendelea na zoezi la kupanga mikungu ya ndizi iliyokomaa vizuri kwa rangi ya kijani, waliomaliza kuivuna kutoka shambani kwenye gari kubwa linalo wasaidia kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili wauze na kujipatia kipato.

Wakulima wamekaa chini wakipumzika baada ya kazi ya kuvuna viazi vitamu kutoka katika shamba lililozungukwa na uoto wa asili na miti ya kijani. Vikapu vyenye rangi mbalimbali vimejaa mazao haya safi yaliyokusanywa kwa uangalifu, yakisubiri kupelekwa sokoni kuuzwa ili wakulima hao wajipatie kipato.

Mkulima akiwa anaendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya karoti na kuzirundika vizuri zikiwa na rangi ya kupendeza na inayong'aa vizuri. Karoti hizi zimekomaa na tayari mkulima amezikusanya kwa ajili ya kuzipaki vizuri ili kuzisafirisha kuzipeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ili kuuza na kujipatia kipato.

Shamba la pilipili hoho limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi lililolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya vyombo maalumu vya kitaalamu vilivyojazwa udongo wenye rutuba, hoho nyingi zimekomaa na kuiva kwa rangi ya njano na tayari zipo kwa ajili ya kuvunwa na mkulima atavuna na kuzisafirisha kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa kiume kasimama katikati ya shamba la kabichi zilizokomaa vizuri sana, akitazama kwa fahari mazao yaliyomea kwa mpangilio mzuri akijivunia mafanikio ya zao hili la biashara litakalomletea kipato bora kwa ajili ya kuendesha maisha yake na ya familia.

Mkulima wa jinsia ya kiume amesimama shambani akiwa amevalia nguo ya bluu, huku amebeba tikiti moja mikononi kwa furaha na kuridhika. Matikiti mengine aliyovuna ameyapanga chini juu ya udongo wenye rangi nyekundu unaoakisi shamba lililotunzwa vizuri na lenye rutuba. Tayari atasasafirisha mazao haya na kupeleka sokoni, kwa ajili ya kuyauza na kujipatia kipato.

Katika shamba kubwa sana lenye rangi ya kijani, shamba la vitunguu vimemalizwa kuvunwa na vimepangwa vizuri kwa mstari chini ya udongo wa ardhi vikikauka kidogo na vingine ambavyo viko tayari vimeshapakiwa kwenye mifuko mingi, kwa ajili ya kuchukuliwa na kusafirishwa na kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo kuuzwa ili wakulima wajipatie kipato.

Mandhari ya kuvutia sana ya shamba lililostawi mimea ya mahindi kwa nguvu na kujaa kijani kibichi, na mahindi yaliyokomaa tayari na kuchipua kutoka kwenye masuke. Mkulima wa kiume amesimama katikati ya shamba, huku ameshikilia hindi lililokomaa tayari kwa ajili ya kuvuna na kulisafirisha, kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima amechuchumaa huku ameshika zao aina ya kitunguu katikati ya matawi yalioshika rangi ya kijani kibichi, yamesimama juu ya udongo wenye unyevu nyevu yakiwa na afya ya zao hili shambani. Yamepangwa kwa mstari katika hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvunwa, yanaakisi matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima wanaolima kama zao la biashara kwa ajili ya kuuza kujipatia kipato kwa ajili yake yeye na familia.

Kundi la wakulima likiendelea na zoezi ya kupakia zao aina ya viazi kwenye magunia makubwa ya rangi nyeupe yaliyojaa mazao hayo, tayari kwa ajili ya kupeleka kwenye gari na kusafirisha kuelekea sokoni ilikuuza na kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao na ya familia.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa zao hili la biashara; ambalo huvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia kipato.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Nyaya nyingi zimeshakomaa kwa rangi ya kijani kibichi angavu na tayari wakulima wataandaa mavuno haya kwa ajili ya kuyachukua na kuyasafirisha kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike amechuchumaa huku ameshikilia zao aina ya viazi. Na vingine vimetandazwa vizuri mbele yake vikikaushwa baada ya kuvunwa. Tayari ya kufungashwa vizuri na kupelekwa katika soko , ili kuuza na ajipatie kipato kwaajili ya kuendesha maisha yake.

Zao aina ya nyanya zimepangwa vizuri kwenye matenga mengi yenye rangi nyeusi baada ya kuvunwa, huku wakulima wamekaa pembeni wakipumzika wakifurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo, wanajivunia mavuno bora kwa ajili ya kufanyia biashara ambayo watayasafirisha na kuyapeleka sokoni ili kuyauza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wa jinsia ya kiume wakiendelea na zoezi la kupakia zao aina ya viazi kwenye magunia makubwa yaliyojaa mazao haya baada ya kulima, na kisha kuyapakia kwenye gari kubwa lililosimama mbele yao na kulisafirisha hadi katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili wauze na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ndani ya shamba lenye mimea mingi ya rangi ya kijani kibichi ya zao aina ya nyanya, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi ya nyekundu na kijani. Akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya na kuweka kwenye kikapu cheusi, kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Katika sehemu ya shamba zao aina ya mahindi limeanikwa vizuri kwenye jua, huku mkulima amesimama pembeni ya rundo hili; mkononi mwake akiwa ameshika bidhaa hizi za kilimo kwa ajili ya kufanya biashara. Mahindi haya yatakapokauka yatasafirishwa hadi kupelekwa sehemu ya sokoni kwa ajili ya kuuza na mkulima huyu kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume, akiwa katika shamba, ameegemea zao aina ya kabichi lililorundikwa vizuri baada ya kuvunwa shambani, likiwa limekomaa na yaliyostawi vizuri. Tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika maeneo ya mauzo kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wamechuchumaa shambani huku wameshika nyanya za kijani ambazo bado hazijaiva wakiwa wanajadiliana kwa makini. Wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi ikiakisi kazi na bidii ya umakini wao katika kilimo. Mimea hii itakapokuwa imekomaa itachumwa na kusafirishwa kupelekwa sokoni ili wauze na kujipatia kipato.

Shamba kubwa lenye migomba iliyoenea eneo kubwa, ikiwa imeota Kwa mpangilio mzuri na ikwa ina mikungumikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa. Mazingira yanaakisi afya bora ya mimea na ndizi hizi hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima aweze kijipatia kipato.

Katika shamba kubwa sana lililoshamiri mimea ya kijani kibichi, zao aina ya viazi limewekwa chini ya ardhi ya shamba lenye udongo mweusi wenye rutuba baada ya kuvunwa. Lipo tayari kupakiwa kwenye mifuko na kusafirishwa kupelekwa sokoni ili kuuzwa na wakulima kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa shambani wakipakia zao aina ya vitunguu kwenye magunia makubwa, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato kwa kutumia zao hili la thamani la biashara.

Kundi kubwa la wakulima wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva vizuri za kijani na nyekundu, wanatenganisha zile bora kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao hili la biashara, tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kujipatia kipato cha familia na jamii nzima.

Zao aina ya viazi lililojaa vizuri na kupangwa kwenye magunia makubwa yenye rangi nyeupe, pembezoni mwa barabara, ili kuwavutia watumiaji wa barabaraba hii kununua zao hili la biashara iliyovunwa vizuri shambani, kwa ajili ya wakulima kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa anarundika kundi la vitunguu maji chini, kwenye ardhi kwa ajili ya kuvikausha na kuchambua, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato kwa ajili yake yeye na familia.

Wakulima wakiwa wamevuna na kupanda zao aina ya pilipili hoho zilizokomaa vizuri kwenye matenga yenye rangi nyeusi, wakiwa tayari kusafirisha na kupeleka katika maeneo ya mauzo ya kilimo kama zao la biashara lenye soko la uhakika na faida kubwa ili kuuza na kujipatia kipato.

Bustani nzuri iliyopandwa vizuri na mkulima imeshamiri mimea ya matunda mbalimbali kama vile: migomba, mipapai na malimao. Mimea hii itakapozaa, mkulima atavuna na ataiuza ili kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yake ya kila siku.

Wakulima wawili wa njinsia ya kiume, wakiwa wanakagua shamba lililojaa matawi ya vitunguu, yaliyoshika rangi ya kijani kibichi, huku yamesimama juu ya udongo wenye unyevu, yakiakisi afya ya zao hili shambani. Yamepangwa kwa mstari yakiwa katika hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvuna, yakionesha matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima wanaoyalima kama zao la biashara.

Mkulima akiwa kashika papai liliyoiva kutoka kwenye mti ya mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi na imepangwa vizuri shambani, haya ni matokeo ya juhudi zake kulitunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa zao hili bora la biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume amesimama katikati ya shamba, huku mkononi kashikilia zao aina mananasi yaliyokomaa na kuivaa vizuri. Katika shamba hili imeshamiri rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kwamba mazao haya tayari yamekomaa, na yapo tayari kwa ajili ya kuvuna na kusafirishwa kupelekwa sokoni ili mkulima huyu wauze na kujipatia kipato.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi tayari zimeshaiva na kukomaa kwa rangi nyekundu angavu na wakulima watavuna na kusafirisha kuelekea sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kiume wakipatia zao aina ya mahindi kwenye gunia dogo lililojaa zao hili, tayari kwa ajili ya kusafirisha kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato, mazingira ya kijani yanaakisi shamba lililolimwa vizuri yakisibitisha kuwa hili ni zao la biashara linalolimwa kawa faida kubwa.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele ya shamba la mimea ya mahindi iliyokomaa vizuri na kuwa na rangi ya kijani. Huku chini yake kukiwa na mahindi yaliyotoka kuvunwa na kukausha vizuri chini akiyapakia kwenye ndo tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.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

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na ambayo ina mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa, mazingira yanaakisi atha nzuri ya mimea ya ndizi hizi hutumika kama zao la biashara , linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.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

Mananasi yamevunwa na mkulima wa jinsia ya kiume na kuwekwa kwenye vikapu tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, huku shamba likiwa limestawi vizuri likiwa na matawi ya kijani kibichi yanayoashiria afya bora ya mimea hii. Mananasi haya ni zao la biashara lenye faida kubwa kwa wakulima na huchangia pato la kaya na taifa.

Zao aina ya nyanya ,zimepangwa kwenye matenga mengi baaada ya kuvunwa kutoka shambani pembezoni mwa barabara. Huku wakulima wakiendelea na shughuli hii ya kilimo. Wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu na watayasafirisha kwenda sehemu ya mauzo ya kilimo ili wauze na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anakagua mazao aina ya mboga za majani, zilizopandwa vizuri kwenye shamba lake, huku zikiwa zimesambaziwa mipira ya rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji na kufanya ardhi kuwa na unyevunyevu ili kuongeza mazao. Mazao yatakapokuwa tayari yamekomaa mkulima atavuna ya kuyasafirisha kupeleka sokoni, kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Katika shamba kubwa sana iliyoshamiri mimea midogo ya kijani kibichi, mkulima wa kiume kuchuchumaa huku mkononi kushika zao aina la viazi aliyotoka kuvuna kwa furaha, viazi hivi huvunwa na kusafirishwa kuelekea sokoni ili mkulima huyo auze na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limeketi shambani baada ya kazi kubwa ya mavuno, wakizunguka zao aina ya viazi vilivyopangwa chini kwa ajili ya kukaushwa, wanachambua ambayo tayari lipo tayari kwa ajili ya soko na kupanga kwenye matenga mbalimbali yenye rangi ya bluu na kijani kwa ajili ya kuyasafirisha na kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.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

Wakulima wa jinsi mbalimbali wakiwa wanaendelea na shughuli ya mavuno katika shamba kubwa lenye mimea aina ya mahindi iliyo kauka vizuri, ikiwa ni ishara kuwa mahindi haya yamekomaa na tayari mavuno kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka katika soko ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua viazi na kuvuna, huku mmoja wapo akiwa amebeba mtoto mgongoni. Wanaviweka pembeni huku wakiwa wameinama wakijiandaa kuvipeleke sokoni na kuuza zao hili lenye biashara lenye thamani kubwa kwaajili ya kipato chao.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama pembeni na mahindi yaliyotandazwa vizuri chini kwa ajili ya kukaushwa kwenye jua, huku mkononi amefika mahindi haya kwa majivuno, anafurahia mavuno yake bora na yuko tayari kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni ili kuyauza na kujipatia kipato kwaajili yake yeye na familia.

Wakulima wa jinsia ya kike wakiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa; iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara; ambayo yanatarajiwa kupelekwa na kuuzwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia shati la njano, akiwa ndani ya shamba lenye miche mingi ya zao la kahawa, iliyojaa matunda mengi yalilyoiva kwa rangi nyekundu na kijani. Akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike wakiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu mazao muhimu ya biashara yanayotarajia kuuzwa kwa ajili ya kujipatia kipato.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

Miti ya mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi au ya biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume amesisima shambani akiwa amevalia nguo ya bluu huku amebeba tikiti moja begani na kwa furaha na kuridhika, matikiti mengine yaliyovunwa ameyapanga kwenye udongo wa rangi nyekundu ukiwa unaonyesha shamba lililotunzwa vizuri, na yupo tayari kusafirisha na kupeleka katika soko ilikuuza na kujipatia kipato na mengine kubaki nayo kwa ajili ya matumizi binafsi.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa kwenye miraba ya nafasi ya kutosha ndani ya chombo maalumu wakihakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufatiliaji katika ukuaji. Kijani cha miche hiki kinadhihirisha afya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Ndani ya shamba mkulima amechuchumaa pembeni ya mazao aina ya tikiti maji, najingine alilolipasua katikati amelishika mkononi, likiwa na rangi nyekundu likiakisi utamu. Shamba hili limelimwa kwa ajili ya zao la biashara hili, ambalo mkulima atalichukua na kulisafirisha sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Wakulima wamepanda miche michanga sana iliyopandwa kwenye vyombo vidogo vyenye nafasi ya kutosha, wakihakikisha kila mche unapandwa kwa tunzo stahiki, ikiwa pamoja na umwagiliaji na ufwatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche hii michanga kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa katika shamba kubwa sana lenye mimea aina ya mahindi, iliyokauka ikiwa ni ishara kwamba imekomaa na ipo tayari kwa mavuno wanaendelea na zoezi hili na kukusanya mahindi haya pembeni kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri ndani ya shamba, yakiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi au biashara.

Kundi la wakulima limekaa vizuri ndani ya shamba, wakichambua zao aina ya viazi vitamu na kupanga kwenye matenga mbalimbali yenye rangi ya bluu na kijani, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kupeleka sokoni, ili kuuza na kujipatia kipato na mengine kwa ajili ya matumizi binafsi.

Wakulima wamepanda mimea michanga sana iliyopandwa ndani ya ndoo ndogo zenye udongo mweusi wenye rutuba. Wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche hii midogo kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wamechuchumaa shambani, wameshika nyanya za kijani ambazo bado hazijaiva vizuri wakijadiliana kwa makini. Wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi ikiakisi kazi na ubidii na umakini katika kilimo. Mazingira ya shamba ni safi na ya kijani kibichi yakidhihirisha juhudi za wakulima hawa katika kuhakikisha mavuno bora.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopandwa kwenye vyombo vidogo kama ndoo, imepangwa kwa nafasi ya kutosha kuhakikisha miche hii inapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliji na ufuatiliaji wa ukuaji, kijani cha miche hii michanga kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Katika bustani ndogo ya mimea mbalimbali na matunda na mbogamboga, mkulima amevuna mazao mbalimbali kama vile, ndizi kabichi, karoti na vitunguu na kuviweka vizuri juu ya toroli tayari kwa ajili ya kuvitumia nyumbani, kama chakula au kupeleka sokoni kama bidhaa, zitakazomuongezea kipato kwa ajili yake na familia yake.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama huku ameegemea rundo la zao aina ya kabichi lililokomaa vizuri na kujaa rangi ya kijani kibichi, tayari amevuna zao hili na yupo tayari kulisafirisha kulipeleka katika maeneo ya mauzo ya kilimo kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Katika shamba kubwa sana, sehemu ndogo imepangwa miti aina ya migomba iliyoota vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, na imebeba mkungu mkubwa wa ndizi wa kijani uliokomaa. Mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea na mkungu huu, wakulima huvuna kwa ajili ya matumizi binafsi au biashara.

Katika shamba kubwa wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba kupitia mabomba meusi. mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.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

Mashine ndogo yenye rangi ya kijani na nyeusi ikiwa katika sehemu ya shamba yenye majani mengi sana tayari kwaajili ya kuandaa, sehemu hii kwaajili ya kupanda mazao tofauti kwa msimu ujao wa kilimo. Mashine hii hurahisisha kazi na huokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono. Hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.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

Mashine kubwa ikiwa shambani, inaendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi hukuninakata udongo kwa kasi ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu limefungwa mashine mbalimbali, ikiwa tayari kuanza kuandaa sehemu ya shamba kubwa lililojaa majani, kwa ajili ya kupanda mazao kwa msimu ujao wa kilimo. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya mashamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mkulima akiendesha trekta kubwa iliyofungwa mashine kubwa ya kulimia, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma zikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine ndogo yenye rangi nyekundu, inayotumika kulima na kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya kupanda mazao tofautitofauti, ikiwa imemaliza kufanya kazi kwa ufanisi. Mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono, hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo yenye rangi ya kijani na bluu kuandaa sehemu ya shamba kwa kukata majani mengi yanayopatikana kwenye shamba hilo kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo, mashine hii hurahisisha kazi ya kilimo, huokoa muda na kupunguza nguvu kazi hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.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

Trekta lenye rangi nyekundu limefungwa mashine ya kisasa yenye rangi nyekundu pia, ambayo inatumia kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao kwa msimu mpya wa kilimo. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa na ya kisasa ya kulimia yenye rangi nyekundu, inaendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka, tayari kwa ajili ya kupanda mazao. Mashine hii ya kisasa kwa hurahisisha maandalizi ya shamba, huongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa na huokoa muda mwingi.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu kuandaa sehemu ya shamba lake kwajili ya kupanda mazao tofauti, mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi ikichimbua udongo kwa kasi na usahihi, hurahisisha kazi kuokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mkulima akiwa anatumia mashini ndogo ya kuingia eeh rangi nyekundu shamba lake kwa ajili, ya kupata mazao tofauti mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi ikichimbua udongo wa kasi na usahihi uraisisha kazi kuokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Mashine ya kisasa ya kilimo, inapanda mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo mwingi, ikitumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji wa mimea hii, mfumo huu uongeza mavuno kwa kutumia nafasi kidogo sana na maji kidogo.

Gari dogo liliyofungwa mashine ya kijani, ikiwa katika sehemu kubwa ya shamba, yenye majani ya rangi ya kijani, tayari kwa ajili ya kuyang’oa na kuandaa sehemu hii ya shamba, kwa ajili ya kupanda mazao kwa msimu ujao wa kilimo, mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda, na kupunguza nguvu kazi ya mikono, hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Mashine kubwa ya kulimia imefungwa nyuma ya trekta inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mkulima anaendesha gari aina ya trekta yenye rangi ya bluu, iliyofungwa mashine kubwa ya kulimia inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mashine ya njano na rangi nyeusi ikiwa katika shamba kubwa sana ikiendelea na zoezi la kukata majani ili kuandaa sehemu ya shamba kwaajili ya kupanda mazao kwa msimu ujao wa kilimo. Mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono, hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Trekta imefungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi ikitayarisha kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa chenye tija.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

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, ikitumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na mwanga hafifu unaotoka kwenye taa za bandia na juu ya shamba hili. Mfumo huu huongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku ukihakikisha usafi na udhibiti wa mazingira kwa ukuaji.

Wataalamu wawili waliovalia nguo za kujikinga zenye rangi nyeupe, wakikagua mashine ya kisasa ya kilimo, inayolima mboga kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo ikitumia teknolojia umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji mimea hii. Mfumo huo unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo sana.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

Mashine kubwa yakulimia yenye rangi ya njano na nyekundu ipo tayari kuanza kazi ya kuandaa shamba katika sehemu iliyo wazi, sehemu zake zinazo zunguka zini hukata udongo kwa kasi na nyuma itaacha mistari iliyo nyooka tayari kwa kupandwa, mashine hii ya kisasa hurahisha maandalizi ya shamba huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wanaendesha trekta jekundu kulimia na kuandaa shamba kwa ustadi trekta hii linasukuma kwa ufanisi kiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa. Na nyuma yao kuna mahindi yaliyostawi kwa kijani kibichi yakiakisi mafanikio ya maandalizi mazuri ya ardhi.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyeusi kwa nyekundu kuandaa sehemu ya shamba lake kwa ajili ya kupanda mazao tofauti tofauti. Mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi kwa ajili ya kuchimbulia udongo kwa kasi na kwa usahihi, pia hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvukazi ya mikono, hivyo huongeza uzalishaji katika kilimo.

Mimea ikiwa katika mashine ya kisasa ya kilimo inayolima mboga kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, inatumia teknolojia umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji wa mimea. Mfumo huu huongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku ukihakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la wazi la shamba, sehemu zake zinavyozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi na nyasi kwa ufanisi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa inarahisisha kazi ya shamba kuokoa mda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wanaongelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri, huku akizungumza kwenye tanki la kioo iliyotunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo, na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo, wakiogelea ndani kwa utulivu kwenye maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tenki la kioo lililotunzwa kwa uangalifu, ufugaji huu wa samaki hutumika kama pambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wenye rangi ya dhahabu wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanamelemeta kwa uzuri, huku wakizunguka kwenye tanki la kioo lililotunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Bwawa kubwa sana la kufugia samaki wenye afya nzuri, likiwa na maji masafi yaliyojaa mpaka juu, samaki wa aina mbalimbali wanaogelea Kwa utulivu, wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa hili bwawa unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Samaki wa urembo wa rangi ya bluu, anaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi akiwa anameremeta kwa uzuri, huku akizungumza kwenye tanki la kioo lililotunzwa kwa uangalizi. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Mabwawa ya kufugia samaki wenye afya nzuri yakiwa na maji hadi juu, samaki wa aina mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakifurahia mazingira safi na salama, mpangilio mzuri wa mabwawa haya unaonyesha uwekezaji katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Bwawa dogo la kufugia samaki lenye rangi ya kijani likiwa na maji masafi yanayong'aa hadi chini, huku samaki wachanga wakiwa wanaogelea kwa makini na utulivu na kufurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa bwawa hili unahakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Bwawa dogo la kufulia samaki, likiwa limepambwa juu yake na mimea ya kijani inayotumika Kama chakula, maji ya kijani yakiakisi mazingira ya asili huku samaki wakia wanaogelea kwa utulivu ndani yake. Ufugaji huu unaongeza uzalishaji hivyo kuongeza kipato na chakula.

Bwawa dogo la kufugia samaki limepambwa kwa mawe pembeni na limezungukwa na kijani kibichi; maji ya kijani yanaaksi mazingira ya asili, huku samaki wakiogelea kwa utulivu ndani yake. Ufugaji huu huongeza uzalishaji hivyo kuongeza kipato na chakula.

Mabwawa makubwa sana ya kufugia samaki wenye afya nzuri yakiwa na maji ya kutosha yaliyojaa mpaka juu, huku juu yake kukiwa na neti ya kudhibithi kulinda ndege au wanyama wakali. Mpangilio mzuri wa bwawa hizi unaakisi uwezekaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wawili, wakiogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri, huku wakizunguka kwenye tenki la kioo lililofungwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wenye rangi za kuvutia wakiwa wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi. Wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tanki la kiyoo lililotunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Nje ya banda ndogo bidhaa za chakula mbalimbali zimepangwa mbele kama vile; mahindi, maharage, mtama na ulezi, zilizopangwa vizuri kwenye mfuko. Zikisubiri wateja wanaopita kutafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi binafsi na ya biashara kama mgahawa.

Nje ya genge dogo la mbao kuna bidhaa za chakula mbalimbali zilizo pangwa vizuri kwa mpangilio kamavile maharage mahindi, ulezi, na mtama vikisubiri wateja wanao pita kutafuta bidhaa hizi kwajili ya matumizi yao binafsi ya nyumbani au kwenye biashara.

Mimea iliyomea vizuri kwa rangi ya kijani ikiwa katika mifuko ya plastiki, katika eneo la wazi lenye mchanga mwingi na miti nyuma yake. Ikiwa tayari imemea vizuri kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda kupandwa katika mashamba na sehemu za misitu, ikiwa katika juhudi za kuhifadhi misitu kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini. Makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea. Pembeni bwana misitu wamesimama, wakirekodi taarifa muhimu za kazi yao kwa uangalifu, wakihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Maporomoko ya maji yakiwa yanaporomoka katikati ya msitu wenye kijani kibichi uliojaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali, huku ikiakisi utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za msitu kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo.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

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali, yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea, pembeni Bwana misitu aliyevalia nguo nyeusi, anatoa taarifa muhimu za kazi yake kwa uangalifu, akihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi kwa watu waliozunguka.

Msitu wenye rangi ya kijani kibichi umejaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali iliyochanua maua. Huku njia nyembamba ikikatiza katikati ya uoto wa asili uliofunika vizuri. Ikiakisi utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali misitu.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

Beseni maalumu la rangi ya kijivu likiwa na muundo wa maji la rangi nyeupe, na juu kuna mashimo ambayo ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea ya kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoishwa kwenye maji.

Mmea wa kijani kibichi umeinuliwa kutoka kwenye chombo maalumu, kilichofungwa vizuri kwa ustadi, na kutengeneza mashimo upande wa juu ili mimea hiyo kustawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyuishwa kwenye maji.

Katika bustani ndogo kuna mabomba meupe maalumu yaliyopangwa kwa ustadi, huku juu yake yakiwa na mashimo na ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika bustani ndogo bomba maalumu zenye rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu zenye rangi nyeupe zikiwa zimenyanyuliwa juu, zikionyesha mizizi na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, iliyo stawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kweye maji ndani ya mabomba hayo.

Bomba ya rangi nyeupe imepangwa kwa stadi ikiwa na mashimo upande wote, na ndani yake mimea kijani kibichi imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Bomba la maji lenye rangi nyeusi likiwa linaingiza maji katika chombo kikubwa cha kisasa, huku juu yake ikiwa kuna mimea iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa anakagua mimea ya kijani iliyostawi vizuri kutoka kwenye vyombo maalumu venye rangi nyeupe, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa vizuri kwenye maji.

Mimea ya kijani kibichi na rangi tofauti imepandwa juu ya chombo maalumu, huku kukiwa na mabomba pembeni kwaajili ya upitishaji wa maji. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivoyeyushwa kwenye maji .

Bomba maalumu zilizopangwa vizuri, zenye rangi nyeupe, zikiwa na mashimo upande wa juu, na ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachoweza mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Katika shamba kubwa na la kisasa mabomba aina mbalimbali yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu ambapo ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Shamba kubwa likiwa na mabomba ya rangi ya kijivu yaliyopangwa vizuri sana, huku juu yake kwako na mashimo na mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unawezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoishwa kwenye maji.

Katika shamba maalumu, mabomba ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imechipua vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa na la kisasa mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mimea ya kijani kibichi yaliyostawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndoo maalum ni rangi nyeusi ikiwa imefunguliwa huku ndani yake kuna maji najua uko na mizizi ya rangi nyeupe ikiwa yenye afya nzuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha ituponi unachezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea mbalimbali imestawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa ndani ya chombo maalum kilichojazwa maji. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyowekwa kwenye maji.

Bomba maalumu la rangi nyeupe limepangwa kwa ustadi, likiwa na mashimo upande wa juu, na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unaoacha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyochanganywa kwenye maji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, yamepangwa kwa mpangilio sahihi kwa ustadi mkubwa, yakiwa na mashimo upande wa juu na mimea ndani yake ya kijani kibichi imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Wafanyakazi wakiwa kiwandani wanapanga maparachichi ya kijani yaliyokomaa kwa uangalifu kwenye maboksi tayari kwa kusafirishwa, wamevaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya kijani ili kuhakikisha usafi na ubora wa matunda haya. Maparachichi haya ni sehemu ya kilimo cha kisasa, kinacholenga soko la ndani la kimataifa.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa iliyojaa matunda mengi yaliyoiva rangi nyekundu na kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya ambayo yatasafirishwa na kupelekwa kiwandani. Kwa ajili ya kuchakatwa, kusagwa na kusindikwa na kisha kupakiwa vizuri kwenye vyombo mbalimbali kwa ajili ya kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Mashine kubwa na ya kisasa ya rangi ya njano inaendeshwa na wakulima wawili, ikivuna mchele katika shamba kubwa lililojaa mimea iliyokomaa; magurudumu yake yanapita taratibu juu ya mabwawa ya mchele, yakivuna kwa ustadi na kuyakusanya kwa mpangilio; huku mtu aliyesimama juu akipanga vizuri.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa lililofunikwa juu mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa mstari mzuri hadi mbali, ikiwa na mandhari ya kupendeza tayari imeanza kuchipukia matunda ya rangi nyekundu na kijani ambayo husafirishwa hadi kiwandani, kwa ajili ya kuchakata kutengeneza bidhaa za aina mbalimbali kama vile juisi ili kusambazwa ndani au nje ya nchi.

Katika shamba la ndani la uyoga, ulioota vizuri wa rangi ya udongo. Uyoga huu huchakatwa kiwandani kuwa vipande vidogo vidogo, ambavyo hukaushwa ,huhifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani au kimataifa. Ni zao lenye thamani kubwa katika kilimo cha kisasa.

Katika shamba kubwa na la kisasa, mimea ya rangi ya kijani kibichi ya zao aina ya nyanya imefungwa vizuri na kupangwa kwa mtari, ikiwa imesambaziwa huduma ya umwagiliaji. Mimea hii itakapo zaa zao aina ya nyanya, itasafirishwa na kupelekwa kiwandani, kwaajili ya kuchakatwa na kuhifadhiwa na kutengenezwa bidhaa mbalimbali, zitakazo safirishwa ndani na nje ya nchi.

Ng'ombe wengi wakubwa wenye rangi nyeupe na nyeusi, wamepangwa vizuri katika banda kubwa la kisasa, wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri. Wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa, yanayosindikwa kiwandani kuwa bidhaa kama mtindi na jibini. Baadhi ya ng'ombe hao hufugwa kwa ajili ya nyama, inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa shambani anakagua nyanya za kijani kwa tabasamu, kabla ya kuzivuna na kuzisafirisha hadi kiwandani, kwajili ya kuchakata na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani, zenye viwango vya ubora wa kimataifa.

Kuku wengi wamepangwa vizuri kwenye banda kubwa sana, huku wengine wakila chakula na wengine wamesimama wakiakisi afya na miili iliyojengekea vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya wanyama na mayai, ambayo huchuliwa na kusafirishwa mpaka kiwandani kwa ajili ya kuchakata, kusindikwa na kupakiwa vizuri. Na kusambazwa katika sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa lililofunikwa hadi juu; mimea ya kijani kibichi imepandwa vizuri kwa mstari juu ya mabomba maalumu, ikiwa tayari imeanza kutoa matunda mbali mbali yenye rangi nyekundu na kijani; matunda haya yatakapokuwa tayari yatasafirishwa kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kupakiwa vizuri kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi.

Katika shamba kubwa la ndani lililofunikwa juu, mimea ya nyaya ya kijani kibichi, imepangwa vizuri kwa mstari, huku tayari ikiwa imeshatoa matunda yenye rangi ya kijani kibichi. Matunda haya yatakapokuwa tayari kuvunwa, yatasafirishwa kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa na kutengenezwa kuwa bidhaa mbalimbali, ili kusambazwa ndani au nje ya nchi.

Shamba kubwa lenye mimea ya mahindi iliyojaa rangi ya kijani kibichi, ikiwa na mpangilio mzuri unaoakisi uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu , mahindi haya yatakapo kuwa tayari kuvunwa yatasafiriswa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa, jambo linalodhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.

Katika shamba la ndani la uyoga uliyoota vizuri na ni mweupe. Uyoga huu umevuma vizuri kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa kuwa vipande vidogovidogo, kukaushwa, kuhifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani au kimataifa. Ni zao lenye thamani kubwa kwenye kilimo cha kisasa.

Gari aina ya trekta lililofungwa mashine mbele yake likipita katika mazao vizuri yaliyopangwa kwa mstari, ikiendelea na shughuli ya kupalilia shamba hili. Mashine hii ya kisasa hurahisisha parizi ya shamba, hivyo huokoa muda mwingi na kuongeza ufaninisi katika kilimo cha kisasa.

Zao aina ya nyanya lililoiva kwa rangi nyekundu angavu, likipitishwa juu ya mashine ya kisasa kiwandani kwa ajili ya kukaguliwa na kuchaguliwa vizuri, kisha kusindikwa na kufungwa katika bidhaa tofautitofauti; ili kusambazwa ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa la mboga za majani limejaa rangi ya kijani kibichi, likienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Mboga hizi ni kabichi ambazo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa, na kufungashwa, tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Wakulima wakiwa wanakagua mimea katika shamba kubwa lililojaa rangi ya kijani kibichi likienea hadi mbali katika mandhari mazuri, mboga hizi ukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo kukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au soko la nje.

Mkulima anaendesha trekta ya kijani iliyofungwa mashine kubwa ya kulimia, inayo endelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la wazi la shamba hili. Mashine hii ya kisasa; hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa chenye tija.

Shamba kubwa sana la zao aina ya mananasi limejaa rangi ya kijani likienea hadi mbali katika mandhari safi na kuvutia. Mananasi haya hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo hutengenezewa bidhaa mbalimbali kama vile matunda yaliyokatwa vizuri au juisi tayari kwa kufungashwa na kusafirisha ndani na nje ya nchi.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

Katika mazingira ya kilimo cha kiwandani, zao aina ya nyanya iliyoiva vizuri kwa rangi nyekundu inachambuliwa na wafanyakazi waliosimama, wakiziandaa kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa Utaratibu huu wa usindikaji unahakikisha ubora na usalama wa bidhaa kabla ya kufikishwa sokoni.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

Katika mazingira ya kilimo cha viwandani, zao aina ya pilipili hoho za kijani, zinachambuliwa na wafanyakazi waliosimama, wakiziandaa kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa. Utaratibu huu wa usindikaji, unahakikisha ubora na usalama wa bidhaa kabla ya kufikishwa sokoni.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

Katika shamba kubwa la ndani la uyoga ulioota vizuri na ni mweupe, uyoga huu uchakatwa viwandani kuwa vipande vidogovidogo, hukaushwa na kuifadhiwa vizuri na kufungashwa, tayari kwa matumizi ya soko la ndani au kimataifa. Ni zao lenye samani kubwa kwenye kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa sana la mboga za majani, iliyojaa rangi ya kijani, ikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia, majani haya hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana lenye mimea aina ya mahindi limejaa kijani kibichi ikiwa na mpangilio mzuri unaoakisi uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu, mahindi hayo yatakapo kuwa tayari kuvunwa yatapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa jambo linalodhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.

Shamba kubwa sana la mbogamboga lililojaa rangi ya kijani kibichi ikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia, mboga hizo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa la zao aina ya nanasi likiwa limejaa rangi ya kijani, likienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Mananasi haya hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile matunda yaliyokatwakatwa vizuri na kuhifadhiwa au juisi, na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Kuku wengi wakubwa wenye rangi nyekundu na nyeupe, wamekaa vizuri katika banda lililopangwa kwa mpangilio bomba wakila chakula kwenye vyombo maalumu, wana afya ya kutosha na hufugwa kwa ajili ya mayai na nyama ambayo huchakatwa na kusindikwa kiwandani, na kufungwa vizuri kwa ajili ya kusafirisha ndani na nje ya nchi.

Shamba la kisasa lililofunikwa juu likiwa na mboga za majani zilizojaa rangi ya kijani kibichi zilizoenea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na huchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa, husindikwa na hufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la kabichi liliojaa rangi ya kijani, likienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Kabichi hii hukusanywa kwa uangalifu na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa, ambapo kukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Ng'ombe wengi wakubwa wamepangwa kwa mpangilio maalum wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri watumika kwenye uzalishaji wa maziwa yanayosindikwa kiwandani kuwa kama siagi na mtindi, baadhi ya ng'ombe hao hufungwa kwa ajili ya nyama inayofungwa na kuchakatwa kitaalam tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Wakulima wanaendesha trekta iliyofungwa mashine kubwa inayotumika kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya kupanda mazao ya kilimo, kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo. Mazao yatakapopandwa hapa yatakuwa kwa ajili ya viwandani, na utaratibu wa viwanda ni kuzalisha mazao mengi kwa ajili ya kuchakata, kusindika na kupakia, kusafirisha ndani au nje ya nchi kwa kutengeneza bidhaa bora.

Shamba kubwa sana lenye mimea ya mboga majani iliyojaa rangi ya kijani kibichi ikienea hadi mbali katika mazingira safi naya kuvutia, mboga hizi za majani hukusanywa kwa uangalifu, kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, kusindikwa na kufungushwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Mimea midogo imepangwa kwa mstari katika shamba kubwa huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba pembeni ya mimea hii, mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifazi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mabomba ya maji yamewekwa vizuri kwa mpangilio unaopendeza yakipita pembeni ya matuta madogo ya mimea shambani. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo kwa kupunguza upotevu mkubwa wa maji.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

Mabomba ya maji yamepangwa kwa mpangilio unaopendeza yakipita katikati ya shamba lenye udongo mweusi wenye rutuba. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.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

Mimea ya kijani kibichi ikiwa imepangwa kwa mstari katika duka la kisasa ikiwa na zao la nyanya juu yake, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba hilo, mfumo huo hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu unyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi ,kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua na mimea ya kijani kibichi iliyoota vizuri juu yake, juu ya udongo wenye rutba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Bwana misitu akiwa anamwagilia miche ya miti mbalimbali iliyopangwa kwa makundi kuonyesha utofauti wa aina zake kwa uangalifu, ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misituni; kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopandwa kwa hatua, kila tu taarifa nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi kwenye rutuba, na pembeni, kuna mfumo umwagiliaji unaowakisha maji mtiririka vizuri kwa usahihi katikati ya matuta hayo.

Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita katika ya matuta madogo iliyopandwa mimea ya kijani kibichi shambani, mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendeleaje kustadi kupitia shamba kubwa na lenye matuta yaliyopangawa kwa hatua na juu yake kunamimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari, ukihakikishsha maji yanatririka kwa usahihi katikati ya matuta haya ili kupelekwa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hii ili kurahisishabukuaji wa mimea.

Mimea kidogo ya kijani kibichi imepangwa kwa mstari kwenye shamba kubwa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwa kutumia mipira yenye rangi nyeusi juu ya udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevuunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kustadi kupitia shamba dogo lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba na ukubwa stahiki, na juu yake kuna mfumo wa umwagilaji wa mipira meusi unao hakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi imepangwa vizuri kwa mstari juu ya tuta, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye shamba kupitia mabomba yaliyokatiza. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Bomba la maji limewekwa kwa mpangilio mzuri likiwa lina matundu likipita kati kati ya shamba kubwa lililopandwa mimea mbalimbali, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hvyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mabomba ya maji, yamewekwa kwa mpangilio mzuri, yakipita katikati ya matuta madogo ya mimea shambani, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kilusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Bomba kubwa la maji lenye matundu limepangwa kwa mpangilio mzuri, likipita pembeni ya matuta madogo ya mimea ya shambani. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hivyo, kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mimea midogo iliyopangwa kwa mistari katika shamba kubwa huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba kupitia mabomba ya rangi nyeusi. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevuunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili, majani mazito ya rangi ya kijani huku anga ikiwa inaangaza kwa rangi ya bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana ikiwa na miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani iliyokolea, huku anga ikiangaza kwa mwanga wa bluu na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mkubwa sana umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na miinuko uliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na wingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani yaliyokolea, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu. Taswira hii inahakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mlima mrefu sana ukiwa na barafu iliyoshuka juu ya vilele vyake huku chini kuna miti michache ya kijani, ikitapakaa hapa na pale chini ya anga la bluu lililopambwa na mawingu meupe ikuunda mandhari tulivu na yakuvutia ya asili.

Bwawa la kufulia umeme likiwa katikati ya mandhari ya kupendeza sana, yenye miti mingi na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito; huku anga ikiwa imeangaza mwanga wa bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kupendeza yenye jua linalozama na miti iliyotapakaa hapa na pale juu ya ardhi ya tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani yaliyokauka yenye rangi ya kaki, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu taswira hii inaaksi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Bwawa kubwa sana linaloaksi mwanga kutika angani likiwa katikati ya mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito, taswira hii inaaksi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mlima mrefu ukiwa na barafu inayoshuka juu ya vilele vyake mpaka chini, na huku chini kuna miti michache ya kijani ikitapakaa hapa na pale chini ya anga la bluu lenye mawingu kiasi likiunda mandhari tulivu na ya kuvutia ya asili.

Ndege wenye rangi nyeupe wakiwa wamesimama kwenye ziwa la maji linaloakisi mwanga kutoka anga ya bluu iliyofunikwa na mawingu kiasi, katika mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito. Taswira hii inahakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye ukame mkubwa na miti iliyotapaka hapa na pale na mlima uliofunikwa kwa uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa sana linaloaksi mwanga wa bluu kutoka angani na anga lililofunikwa na mawingu ya rangi nyeupe, pembeni ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, taswira hii inaaksi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee, yenye miti mingi ya kijani na mlima uliofunikwa na majani mazito ya uoto wa asili huku anga ikiwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi ya kijani kibichi na ardhi tambarare, iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani na yaliyokauka kwa rangi ya kaki, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye mti mmoja mkubwa sana juu ya ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili ya majani makavu yenye rangi ya kaki huku anga ikiwa na mwanga wa bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili na majani mazito, huku mto mrefu ukikatiza katikati ya mandhari hii. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Twiga mrefu sana, amesimama karibu na miti na vichaka vyake akitazama kwa utulivu juu ya ardhi, kwa mbali sana maghorofa yamechomoza juu ya mandhari ya asili ,yakithibitisha mchanganyiko wa pori na miji.

Ziwa kubwa likiwa katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na mwinuko uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mlima mrefu, ukiwa na barafu iliyoshuka juu ya vielele vyake, huku chini kuna miti michache ya kijani imetapakaa hapa na pale, chini ya anga la bluu, ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia yenye asili ya kupendeza.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa ikiwa imefunikwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani yenye majani mazito sana, huku anga ikiwa ya bluu na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia na kupendeza yenye miti mingi mikubwa na mlima uliofunikwa na uoto wa asili kwenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu kiasi. Taswira hii inakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri ya kupendeza na kuvutia, yenye miti mikubwa na ardhi tambarare iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiangaza mwanga wa bluu. Taswira hii inaaksi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Bwawa la maji likiwa katikati ya mandhari ya kuvutia na inayopendeza lenye miti mingi na mwinuko uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mkubwa na mrefu umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia, wenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili, wenye majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi sana na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani huku anga likiwa limefunikwa na mawingu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira katika maeneo mengi nchini.

Pundamilia na swala wanazunguka kwa utulivu katika majani ya kijani kibichi yaliyotapakaa juu ya ardhi tambarare. Huku miti mirefu ikitanda juu ya mlima na anga ikiwa na mawingu kiasi. Mandhari hii ya asili inathibitisha uzuri wa mazingira ya kiafrika, ilielezea uhusiano wa karibu kati ya wanyama wa porini na mazingira yao ya asili.

Milima mikubwa ikiwa katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa sana ya rangi ya kijani kibichi, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito. Taswira hii inaaksi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na wote wa asili mwenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mahingu kiasi na rangi ya bluu taswira hii na akisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri na ya kuvutia sana na inayopendeza yenye miti mingi na mlima mrefu na bonde liliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mkubwa unaoakisi mwanga kutoka angani umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia wenye miti mingi mikubwa na mwinuko uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wenye rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Wanyama wa aina ya pundamilia na ngiri wakiwa katika mandhari ya kuvutia juu ya uoto wa asili uliofumikwa na majani mazito wenye rangi ya kijani kibichi na miti mirefu sana, mandhari hii ya asili inaaksi uzuri wa mandhari ya kiafrika ikielezea uhusiano wa karibu kati ya wanyama wa porini ma mazingira yao ya asili.

Mawe makubwa sana yaliyobebana yapo katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikawa imefunikwa na mawingu kiasi taswira hii inahisi uzuri waasili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku bonde likiwa lina ukame mkubwa upande mmoja na anga limefunikwa na mawingu kabisa, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mpana na mrefu unapita katikati mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa kwa mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana, yenye miti mingi na mikubwa na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito yenye rangi ya kijani, huku angaikiwa limefunikwa na mawingu, taswira hii inahakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa sana lenye ukungu na linaloakisi mwanga kutoka kwenye anga lilifunikwa na mawingu, lipo pembeni na mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lilifunikwa na outo wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Katika mandhari ya kuvutia, ina miti miwili mikubwa sana, iliyosimama juu ya ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani. Huku anga ikiwa na mwanga wa bluu. Taswira hii huakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mbuzi wenye afya nzuri wamesimama katika banda, wakiwa na miili yenye nguvu na iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi, na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wakubwa kwa wadogo wakiwa ndani ya banda wamesimama wakiwa wenye miili yenye nguvu na iliyojengeka vizuri, hii moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi na inaakisi mafaniko ya ufugaji bora unaozingatia lishe na utunzaji wa wanyama.

Mbuzi wawili wenye afya wakiwa ndani ya banda wakiwa wanakula chakula kilichowekwa mbele yao, wakiwa na miili yenye nguvu na iliyojengekeka vizuri sana. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi; na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Kundi la watunzaji wa nyuki wakiwa wamevalia mavazi meupe kwa ajili ya kujikinga, wanakagua mizinga ya mbao kwa uangalifu huku wakihakiki uwepo na ubora wa asali. Ufugaji huu wa kisasa huchangia kipato na lishe kupitia uzalishaji wa asali bora.

Katika banda lililozungushiwa uzio wa nyavu ,kuna mfugo aina ya bata iliyotapakaa kwenye eneo kubwa na mwingine akiogelea kwenye bwawa linalopatikana ndani ya banda hili. Mifugo hii hufugwa kwaajili ya mayai na nyama kwa matumizi binafsi au ya biashara.

Ndani ya banda lililozungushiwa uzio kuna wafugaji wawili waliovalia makoti meupe kwa ajili ya kujikinga, wakiendelea na zoezi la kulisha kuku wa kufugwa wenye miili iliyojengeka na afya, kuku hawa hufugwa kwa ajili ya mayai na nyama kwa ajili ya matumizi binafsi au biashara.

Ndani ya banda lililojengwa vizuri na kuzungushiwa uzio mfugaji wa jinsia ya kike akiwa anakagua hao wanyama wanaofungwa humo ndani ikiwemo bata wakubwa kwa wadogo wenye rangi nyeupe na nyeusi, bata hawa hufugwa kwa ajili ya nyama na mayai ambayo hutumika kwa ajili ya matumizi binafsi au biashara.

Mfugaji wa jinsia ya kiume aliyevalia mavazi ya kujikinga ya rangi nyekundu na bluu, huku mkononi ameshika kuku na amezungukwa na kundi kubwa la kuku hawa wenye miili iliyojengeka vizuri na afya, ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya mayai na nyama na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mfugaji wa bata akiwa katika banda lililozungushiwa senyenge nzuri akiwalisha bata hawa wenye miili yenye nguvu na rangi nyeupe. Bata hawa hufugwa kwa ajili ya mayai na nyama kwa ajili ya matumizi binafsi na ya biashara.

Mfugaji wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya banda kubwa sana lililozungushiwa uzio wa senyenge. Akiendelea na zoezi lz kulisha na kukagua bata hawa wenye rangi nyeupe na nyeusi. Bata hawa hufugwa kwa ajili ya mayai na nyama ambayo hutumika kwa matumizi binafsi au biashara.

Muuzaji wa jinsia ya kike aliyesimama mbele ya rafu iliyopangwa vizuri kwa bidhaa mbalimbali zilizowekwa kwenye vifungashio vya ukubwa na aina tofauti, duka hili ni sehemu kwa ajili ya kuhudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapitia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo na uzalishaji bora wa mazao ikiwa ni pamoja na pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye vyombo maalumu kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri juu ya udongo mweusi wenye rutuba. Mpangilio makini wa shamba hili la kisasa unadhihirisha dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbeg, chenye rangi ya kijani na njano, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ukiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio hiki kimetambulishwa kwa majina yake, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora na kisasa.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi ndani ya shamba kubwa kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwenye miche na kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Mpangilio wa shamba hili la kisasa unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyo pandwa kwenye vyombo maalumu kila mche umepewa nafasi ya kutosha kwajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba mpangilio wake ni dhamira ya kupata mbegu bora ya hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga sana iliyopandwa vizuri kwenye vyombo maalumu. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na inadhihirisha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga sana iliyopandwa kwenye vyombo maalumu, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Mpangilio makini wa mimea hii unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio mbalimbali vimetundikwa vizuri juu ya rafu, huku juu yake vikiwa vina picha ya mimea na maua yaliyostawi vizuri sana, vikiashiria ubora wa mbegu hizi; juu ya vifungashio kuna maandishi yanayotambulisha majina ya mbegu haya, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri na imepandwa kwenye udongo wenye rutuba. Na pembeni kuna mipira midogo ya maji inayosaidia kumwagilia. Mpangilio huu unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio mbalimbali vimetundikwa vizuri juu ya rafu, vikiwa na picha ya mimea na maua yaliyostawi vizuri sana kuashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio hiki kimeandikwa majina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya rangi ya kaki vikiwa vimeandikwa majina ya mbegu zinazopatikana ndani. Muonekano wake wa kawaida unaleta taswira ya mbegu zinazotegemea na kuthaminiwa katika kilimo cha kisasa kwa ajili ya chakula na biashara, ili wajingizie kipato wakulima watakayoyalima.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii michanga imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.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

Kifungashio chenye rangi ya kijani na njano kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana kuashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayoitambulisha hii mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora na kisasa.

Vifungashio mbalimbali vyenye rangi ya kijani na juu yake vikiwa na picha ya matunda na mimea yaliyostawi vizuri sana zikiashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya vifungashio kuna maandishi yanayotambulisha aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kiustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa vizuri kwa mstari, juu ya udongo wenye rutuba ndani shamba la ndani lililo funikwa vizuri juu. Hii inaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kimoja chenye rangi ya kijani na njano kikiwa juu ya meza, na juu yake kimechorwa picha ya mmea uliostawi vizuri sana ukiashiria ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina la mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifugashio vya mbegu vilivyobeba rangi ya kijani, huku juu yake kuna miche ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri sana, yakiashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya vifungashio kuna maandishi yanayotambulisha majina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi kupitia mimea michanga iliyopangwa vizuri na kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa katika chombo chake na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, na mpangilio makini wa shamba hili la kisasa iliyofunikwa hadi juu, unadhihirisha dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyotundikwa vizuri kwenye shelfu, huku juu yake vikiwa na picha ya mimea na matunda vilivyostawi vizuri sana zikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio kuna maandishi yanayotambulisha aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vimetundikwa vizuri kwenye rafu, vikiwa na rangi nyeupe na picha ya mimea na maua yaliyostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio vimeandikwa maandishi yanayotambulisha aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi kupitia mimea iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, ikiwa ndani ya shamba kubwa la kisasa mpangilio wake makini unahakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani kikiwa na picha mmea uliostawi vizuri sana ukiashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina "continental" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano, kijani na nyekundu; huku juu yake kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ukiashria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha jina la mbegu hii, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi, iliyopandwa ndani ya chombo maalumu juu ya udongo mweusi wenye rutuba. Miche hii imepandwa vizuri kwa ajili ya sehemu na kuhakikisha ufatiliaji kwa ajili ya ukuaji. Mpangilio makini unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Wakulima wakiwa wanaendelea kuzalisha mbegu bora kwa ustadi, kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri na juu ya udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji iliyopitishwa, ikihakikisha maji yanafikia kila mmea kwa ajili ya kukua vizuri.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwajili ya kukua, uku pembeni kuna mipira ya rangi nyeusi inayosahidia umwagiliaji wa maji wa uwakika mpangilio makini wa mimea hii unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye uwakika na ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vyombo vya pasiki vya rangi tofauti, mbegu hizi kama vile: maharage, mtama, mahindi na ulezi, zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao ya ubora zaidi.

Kifungashio kimoja cha mbegu kimewekwa juu ya meza, na juu yake kina picha ya zao aina ya nyanya iliyoiva vizuri kwa rangi nyekundu; ikiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu kimebebeba rangi ya dhahabu na kijani ikiwa na picha ya njegere iliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio kuna maneno yaliyoandikwa ya kitambulisha mbegu iyo, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha ili kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya rangi nyeusi inasaidia umwagiliaji kwa uhakika.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu, vilivyobeba rangi ha udongo, vikiwa vimetundikwa vizuri kwenye rafu, juu yake vina picha ya mimea iliyostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya vifungashio kuna maandishi yanayotambulisha aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani, huku juu yake ikiwa na picha ya matunda yaliyostawi vizuri sana kwa rangi nyekundu ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha mbegu hii, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mpira wa maji unaosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Vifungashio viwili vya rangi ya kaki, vikiwa vimeandikwa mbegu ambazo zipo ndani yake, ikiwa ni maharage na mahindi. Muonekano wake wa kawaida unaleta taswira ya mbegu zinazotegemewa na kuthaminiwa katika kilimo cha mahindi na maharage, kwa ajili ya chakula au biashara.

Muuzaji wa duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo mwanamke aliyevalia miwani, kasimama nyuma ya meza iliyopangwa vifungashio mbalimbali vya mifuko, huku nyuma yake kwenye rafu ya kijani vifungashio mbalimbali vimepangwa kutokana na ukubwa na aina. Mahali hapa ni mahali sahihi kwa ajili ya wakulima kupata dawa za mifugo na pembejeo za kilimo ili kuongeza mazao.

Vifungashio vya mbegu mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu huku juu yake vikiwa na picha za mimea na matunda yaliyostawi vizuri sana, yakiashiria ubora wa mbegu hizi pia vifungashio hivi vimeandikwa majina ya mbegu. Ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Wakulima wamesambaza mbegu aina ya mahindi katika sehemu maalumu ili ikaushwe na jua inakusudiwa kusaidia wakulima hawa kuongeza uzalishaji na kupata mazao yao yenye ubora zaidi, mpangilio huu una ashiria maandalizi ya uzalishaji wa kilimo chenye tija kupitia matumizi ya mbegu bora na zilizochaguliwa kitaalamu.

Kifungashio kimoja cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na njano kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ukiashilra ubora wa mbegu hizi, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotaja aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo bora.

Banda kubwa la mifugo, lililotengenezwa kwa mbao ngumu, limejengwa kwa mfumo unaozingatia afya na ustawi wa mifugo na wanyama, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji hewa kwa wanyama hawa na kulindwa dhidi ya mvua na juakali.

Kundi la wataalamu wa afya na mifugo wamesimama pembeni ya gari, kukiwa na mbwa wakubwa tofauti waliosimama pembeni yao. Wana afya njema na manyoya yanayong'aa, muonekano wao unaashiria malezi na huduma bora na stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa wanyama.

Mbwa wa rangi na ukubwa tofauti wamekaa na wengine kusimama katika eneo la wazi, wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa; muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Mtaalamu wa afya ya mifugo na wanyama akiwa amemshika mbwa mkubwa aliyechuchumaa katika shamba, huku akiwa na manyoya yanayong'aa na afya njema, muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa mtaalamu huyu wa afya ya wanyama na mifugo.

Nje ya banda imara la mbao, kuna mbwa mkubwa ameketi katika eneo la wazi akiwa na afya njema na manyoya yanayong’aa. Muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Mbwa mweupe anatibiwa na mhudumu wa kliniki ya wanyama na mifugo, aliyevalia koti jeupe na kofia nyekundu kwa ajili ya kujikinga, yuko juu ya meza huku akishikwa kwa utulivu tayari kwa kupatiwa huduma ya afya.

Nje ya banda kubwa na la kisasa, linalotumika lililotengenezwa kwa mbao ngumu kwa muonekano wa kupendeza. Mbwa wa rangi ya udongo akila chakula kwenye vyombo maalumu. Na manyoya yake yanang'aa yakiakisi afya yake njema. Muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Juu ya banda la mbao lililotengenezwa vizuri kwa mbao imara ikawa na mlango na madirisha kwa ajili ya upitishaji wa hewa, mbwa mkubwa amesimama juu akiwa na afya njema na manyoya yanayofaa mwonekano wake inaashiria malezi na huduma bora kutoka kwa wataalamu wa afya.

Mtaalamu wa huduma ya afya ya mifugo na wanyama akiwa amesimama huku amevalia nguo maalumu ya kujikinga yenye rangi nyeusi, ameshikilia mbwa aliyesimama juu ya meza. Mbwa huyu ana manyoya mengi na muonekano wake unaakisi malezi bora na huduma stahiki ya kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Mtaalamu wa afya ya mifugo na wanyama wa jinsia ya kiume, akiwa anaendela na zoezi la kukata manyoya ya mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe, mwenye manyoya yanayong'aa. Muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya, kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Ndovu wakubwa sana wakiwa wamewakumbatia watoto wao kwa kupitia mikonga yao watoto, wakiwa wamechafuka kwa vumbi jekundu ishara kwamba walikuwa wanacheza; hawa ni miongoni mwa wanyama wenye vivutio vya kipekee vinavyowavutia watalii kutoka ndani ya nje ya nchi.

Nyoka wawili wakubwa wamelala kandokando ya nyasi kavu wakiwa wamejizungusha, muonekano wao wa kutisha unaakisi nguvu na ukali wa wanyama hawa porini hasa katika makazi yao ya asili.

Mnyama pori aina ya swala akiwa anatembea taratibu huku akila nyasi zilizoota juu ya ardhi, huyo ni miongoni mwa misingi ya kipekee vya wanyamapori vinavyovutia watalii mbalimbali kutoka ndani au nje ya nchi.

Wanyamapori aina ya nyati wawili wakubwa wenye rangi nyeusi wakiwa katikati ya maji walipoenda kunywa maji yake au kuvuka mto huo muonekano wao wa kutisha una hakisi ukubwa wa wanyama hawa wa porini katika makazi yao ya asili kama vivutio vya utalii nchini

Twiga mrefu amesimama juu ya ardhi kavu, huku kichwa chake kimeegemea upande wa uzio wa chuma. Huyu ni kati ya vivutio vya kipekee sana vya wanyama, vinavyowavutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi.

Nyoka mkubwa sana mwenye rangi ya dhahabu na nyeusi amejizungusha katika ardhi huku akitazama kwa makini, mwili wake mrefu umetulia juu ya mchanga. Muonekano wake wa kutisha unaakisi nguvu ukali wa mnyama huyu akiwa porini katika makazi yake ya asili.

Farasi wawili ambao ni wanyama pori, wenye nguvu na umbo la kuvutia, wakiwa katikati ya miti mirefu ya misitu, huku wakibeba mtu mgongoni, wanatembea kwa utulivu ndani ya mazingira ya asili, wakiakisi uhusianao wa karibu kati ya binadamu na wanyama pori.

Twiga mrefu akiwa porini, anatembea taratibu juu ya ardhi yenye nyasi za kijani kibichi, kati ya mandhari ya kuvutia yenye miti michache, ni miongoni mwa vivutio pekee vya wanyama pori, vinavyovutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi.